Mazingira ya madarasa ya wanafunzi wa chuo cha chekechea, bado yanakuwa na madarasa ambayo yamepakwa rangi, kuonyeshana jinsi Nuhu alivyokuwa na wanyama wale kwenye shehena, ambayo Mungu alimwelekeza kujenga.

Bidhaa ya kutumika kufundisha watoto wachanga wa chekechea, inayojiita kuwa watoto waweze kucheza, waweze kusoma na hata waweze kukua pamoja. Inaelekeza watoto hawa katika maisha yao ya kimasomo.

Samuel Muchai anakimbia na mwalimu wake ambaye anamsaidia katika mbio hizi kwasababu Samuel Muchai anaoenekana kuwa na ulemavu kwani yeye ni kipofu. Kwa hivyo, anakimbia katika mbio hizi za watu walemavu.

Tarakilishi inayoweza kutumiwa kushughulikia mambo mbalimbali na ni rangi ya nyeusi imewekwa juu ya meza ya mbao iliyo na rangi ya nyeupe pepepe nayo kiti yenye imetengenezwa na rangi ambao pia imo hapo.

Timu ya soka au kabumbu ya walemavu wanaowakilisha nchi yetu ya kenya wanaendelea kushamiri katika michezo haya huku wakiwa na makocha wao katika michezo ya kuchuana.

Michezo ya shuleni ambayo inaonekana kuwa ya wale watu waliokua katika shule mbalimbali za kihali ya juu ya kimasomo kama vile chuo kikuu, wanaonekana kuweza kuinua misuli na kutumia machuma ambayo huyu kwa vile ni mwanamke anaonekana na kumtazama mwanampiga picha.

Ni jengo linalokaa la kitukio ambalo ni ya kupatia watu huduma na ambayo inavyoonekana inakaa kitu kama ya shule na kuna alama inaonekana inaambia wageni kupitia ofisini kabla ya kuenda popote.

Mwanaume anayeitwa Samson Ojuka anaweza kujiandaa kwa machuano ambayo ni ya watu walio na ulemavu mbalimbali. Anaweza kuyafiki na kuiwakilisha nchi ya Kenya katika michezo hizi.

Katika mazingira ya shuleni, ambamo picha mbalimbali ya wanyama imeweza kutiwa kwenye ukuta za hizi shule, ambayo ni kama vile twiga nayo hata ndovu na tumbili wameweza kupachikwa kule.

Kitabu inayokuwa imezoeka mno kinachokuwa ni cha wanafunzi wa darasa la pili, na kuwafundisha lugha ya Kiingereza, inakuwa imechapakasa na kuweza kuwa na mambo ambayo yanahusiana na wanaodudu wadogo.

Mazingira yaliyoshamiri maua inaonekana kung'ara na tena ni safi zaidi. Shule yenyewe inaonekana kujengwa na mawe na hata vyuma kutumika ili kuwezesha ubora wake.

Viti vilivyopangwa kwa utaratibu darasani ambayo ni safi mno, nayo madirisha yanaingizia mwangaza wa kupindukia. Wanafunzi wanaonekana kukosekana katika hafla hii.

Wanaume walemavu wanacheza mchezo wa soka. Mwanaume mmoja anapiga mpira kwa nguvu sana akiwa anatumia vijiti vinavyomsaidia ili kudhibiti mwendo. Wenzake ambao pia ni walemavu wanakimbilia mpira huo ili waweze kuipiga tena.

Mwanaume mmoja mwenye umri mdogo anaonekana kuendesha baiskeli katika michezo na michuano ya kiriadha ya kutumia baiskeli. Anaonekana kuwa na ulemavu wa mguuni.

Wanafunzi hawamo darasani, ambapo viti vyao vimetapakaa kila mahali, navyo vitabu na karatasi pia vimetapakaa kwenye makona na madirisha yao ambayo yanakaa kuwa safi sana na darasa lote linakaa kuwa safi sana.

Mafunzo ya sarufi yanaendelea ambapo umoja na wingi inatumika sana. Kwa mifano wanatumia kitabu wa kusema kitabu hiki alafu tena vitabu hivi, kiatu hiki, viatu hivi.

Mwanariadha mkenya wa kike aliye bado na umri mdogo anaonekana kushiriki katika michezo ya kuweza kuiwakilisha nchi yetu ya Kenya ya walemavu, wanaweza kushiriki katika mchezo huu.

Ubaoni mwalimu anakuwa ameandika tarehe ya siku hii na swali ambayo anatarajia wanafunzi wake kuyajibu. Anakuwa ameandika masilabi kadhaa ubaoni ili wanafunzi wake waweze kuyasoma.

Mazingira ya shuleni yaliyokuwa na maua ambayo yameweza kufywekwa na kutengenezwa kwa utaratibu wa hali ya juu nayo jengo lenyewe la shule limeweza kujengwa kutumia mawe yenye thamani kubwa.

Mkenya anayeitwa Kimani anaongoza katika mbio na mashindano, ambayo yanakuwa yameandaliwa penye washabiki, naye anainua mikono juu ili kuweza kumshukuru Mungu, kwa kuweza kufika na kuwa wa kwanza.

Wasichana wadogo wa shule wamo katika mbio za kushindania ubingwa na ubabe shuleni, wanapokuwa uwanjani ili waweze kukimbia. Mmoja wao anaonekana kuwa na ulemavu kwani amevalia miwani, labda anakaa kuwa kipofu.

Katika mazingira ya shuleni ambapo kunakuwanga na maofisi yanayotumiwa na walimu haswa, mahali panapotumika katika kuliinua bendera la taifa kuu la Kenya. Limeweza kunawiri na mazingira iliyo na maua mazuri sana.

Bango linaloonekana kupachikwa ukutani uliotengenezwa kutokana na mawe yenye dhamani ya juu, linaweza kusema kwamba shuleni humu wanaweza kuishi pamoja kama familia na hata kuwaheshimu walimu wao na kufanya kazi pamoja kama watu wanaopendana.

Mlango uliotengenezwa kwa ujuzi ya juu kabisa, inatumika shuleni kuonyesha kwamba hili ni darasa la kidato cha kwanza ,ili mpita njia asije akapotea wakati wa kuipata .

Katika michuano ya mbio za shule za kisekondari, wakenya wawili wanaonekana kushangilia na kusherehekea ushindi wao, kutokana na mbio hizi katika mashindano haya.

Timu ya wakenya walio wanawake na wanaume, wamevalia mavazi mekundu na kofia jeusi. Wanaweza kuwapeleka wenzao walio na ulemavu, huku wakiwa wanashangilia ushindi wao.

Katika kuikuza shughuli za watoto kucheza shuleni wanakuwa wamejengewa yale ambayo watakuwa wanayatumia katika michezo haya ili kuyakuza misuli yao waweze kuwa werevu kimasomo na hata michezoni.

Mwalimu anakuwa ameandika ubaoni maswali la kuuliza wanafunzi wake, ili waweze kumjibu lile ambalo Samueli alisema na kumwambia Mungu wakati ambapo aliitwa.

Kwenye mlango, kumeweza kubandikwa, alama inayoonyesha siku za wiki. Ikianzia Jumapili na kwenda Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa alafu Jumamosi.

Kifutio kinachotumika na mwalimu darasani kimeweza kuegeshwa kando ya ubao ili mwalimu aweze kuipata kwa urahisi na kuwezesha yeye kujaribu kufanya yale ambayo anataka ubaoni.

Katika michezo na michuano ya shuleni ya watu walemavu, mwanamke mmoja anaonekana kuyatumia yale ambayo humsaidia kutembea na kuweza kuipiga mpira.

Vifaa vya watoto kuchezea vimo humo nje chini ya mti, ila watoto hawako wa kuchezea. Nayo maua yameweza kutumika kuwapa nafasi ili watoto waweze kucheza.

Wanariadha wa michezo ya soka au kabumbu wanaweza kukuwa uwanjani na kocha wao anayeonekana kuwaelekeza, jinsi ya kuucheza mpira wa kabumbu vyema ata kutokana na ulemavu wao.

Kitabu au vitabu vingi sana vimeweza kuwekwa mezani kwa minajili ya wanafunzi kuyatumia ili iwasaidie katika shughuli yao ya kusoma, kitabu yenyewe inaonekana kuwa ni ile ya Ayubu Mashakani, iliyoandikwa na John Habwe.

Timu la soka la taifa la Kenya linaweza kupiga picha na makocha wao baada ya kutoka kwenye michuano ya kuwakilisha nchi yao Kenya. Wanakuwa umebeba mipira mbili, ili waweze kuonyesha ubabe wao.

Mwanamke anayeonekana bado kuwa mdogo na ni wa taifa ya Kenya ni mwanariadha anayekua anatoka kuzaliwa kule Mombasani nchini Kenya. Anajihusisha na shughuli ya kuwasilisha nchi na kuiwakilisha katika michezo.

Lori linaonekana limebeba mchanga. Na mchanga ambayo lori limebeba ni mzito sana. Tena kuna gari la moshi ambalo liko kwenye reli. Gari la moshi hili limebeba mabehewa mengi. Tena kuna baiskeli ambayo mwendeshaji anaikanyaga pedeli na anaenda kwa kasi sana.